Mtu aliye katika eneo la ndani lililozungukwa na safu zilizohifadhi chupa zenye vinywaji vya aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la baa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa vinywaji.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu, lenye safu zilizohifadhi chupa zenye vinywaji, ikiashiria ni eneo la baa litumikalo kwaajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali za vinywaji.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu lenye safu zilizohifadhi chupa zenye vinywaji vya aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la baa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa vinywaji.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani lenye mwanga hafifu lililotengenezwa kwa ustadi na safu zilizohifadhi chupa zenye vinywaji, ikiashiria ni eneo la baa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa vinywaji.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lenye mwanga hafifu lililotengenezwa kwa ustadi, likiashiria ni eneo la baa litumikalo kwa ajili ya biashara ya kuuza vinywaji.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu lililotengenezwa kwa ustadi lenye safu zilizohifadhi chupa za vinywaji mbalimbali, ikiashiria ni eneo la baa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa vinywaji.

Watu walio katika eneo lenye mwanga hafifu, lililotengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi, Lenye safu zilizohifadhi chupa za vinywaji. Likiashiria ni eneo la baa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa vinywaji.

Jopo la watu walio katika eneo la ndani lenye mwanga hafifu lililotengenezwa kwa ustadi, lenye safu zilizohifadhi chupa za vinywaji tofautitofauti ikiashiria ni eneo la baa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa vinywaji.

Chombo cha moto aina ya gari lenye rangi nyeusi na nyeupe lililoegeshwa katika eneo la wazi, limezungukwa na aina mbalimbali za magari ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa magari.

Sehemu ya ndani ya chombo cha moto aina ya gari lililoegeshwa katika eneo la wazi lililozungukwa na aina mbalimbali za magari, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa magari.

Eneo la wazi limezungukwa na vyombo vya moto aina ya magari yenye rangi mchanganyiko: nyeupe, nyekundu na nyeusi ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa magari.

Eneo la wazi lililozungukwa na vyombo vya moto aina ya magari yenye rangi tofautitofauti kama vile nyeusi na rangi nyeupe kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uuzaji wa magari.

Chombo cha moto aina ya gari lenye rangi nyeupe na nyeusi limeegeshwa katika eneo la wazi lililozungukwa na aina mbalimbali za magari, ikiashiria ni eneo litumikalo na wauzaji wa magari kwa ajili ya biashara hiyo.

Sehemu ya ndani ya chombo cha moto aina ya gari lililoegeshwa katika eneo la ndani, lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za magari ya aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa magari.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa maandishi yasomekayo mwaiga bidhaa za maziwa maziwa yetu, ikiashiria ni duka litumikalo kwaajili ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Mtu aliyesimama mbele ya mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu, lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "Maziwa ATM", ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "TASSMATT" maziwa "ATM", ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe, na maneno yasomekayo maziwa ATM ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mtu aliyesimama eneo la nje ya chumba mfano wa duka, lililochapishwa picha ya mnyama mfano wa ng'ombe na maneno yasomekayo "Invems kituo cha maziwa". Ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililoegeshwa katika eneo la wazi ikiwa imechapishwa picha ya wanyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "maziwa ATM" ikiashiria ni machine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu, akiwa mbele ya mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "maziwa". Kuashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, lililoegeshwa katika eneo la ndani, likiwa imechapishwa maandishi yasomekayo mashine "ATM", likiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki, mfano wa jokofu iliyoegeshwa katika eneo la wazi iliyochapishwa maandishi yasomekayo, "maziwa safi", "maziwa ATM" ikiashiria ni mashine maalum itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "maziwa ATM maziwa bora yanapatikana", ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielotroniki mfano wa jokofu, lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maandishi yasomekayo "Maziwa ATM", ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya huuzaji wa maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "maziwa safi" na "maziwa ATM". Ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzwaji wa maziwa.

Mtu aliyesimama akitumia mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe, na maneno yasomekayo "Tasmatt maziwa ATM", ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "Tasmati maziwa ATM", ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba cha mfano wa duka lililochapishwa maandishi yasomekayo "BARAKA ZA MBINGUNI MAZIWA SAFI ATM," kuashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na manebo yasomekayo "maziwa ATM" ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lilochapishwa maandishi yasomekayo "Mama duka la bidhaa za maziwa" kuashiria ni eneo la duka, litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielotroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo maziwa bora ATM ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya huuzaji wa bidhaa ya maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa picha ya mfano wa mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "UWE NA SIKU NJEMA", Kuashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya kuuza maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa picha ya mnyama aina ng'ombe na maneno yasomekayo "TASSMATT maziwa ATM", ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa picha ya mnyama mfano wa ng'ombe na maneno yasomekayo, "acress maziwa" ikiashiria duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu iliyoegeshwa katika eneo la ndani ikiwa imechapishwa maandishi yasomekayo "Maziwa bora Atm" ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielekroniki mfano wa jokofu lililoegeshwa katika sehemu ya ndani, iliyochapishwa maneno yasomekayo maziwa safi, maziwa ATM, ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa iliyo katika eneo la utengenezaji.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe, na maneno yasomekayo maziwa atm, ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwaajili ya uuzaji wa maziwa iliyoegeshwa katika eneo la ndani mfano wa duka.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililoegeshwa katika eneo la ndani mfano wa duka ikiwa imechapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo maziwa ya "ATM". Ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa ndani ya duka hilo.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, lililoegeshwa katika eneo la ndani mfano wa duka, ikiwa imechapishwa maandishi yasomekayo "TASSMATT" maziwa "ATM". Ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili uuzaji wa maziwa ndani ya duka hilo.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa maandishi yasomekayo "MAZIWA SAFI KWA BEI POA ",ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa mashine mbalimbali za kielektroniki za uuzaji wa maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo maziwa “ATM”, maziwa safi kuashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu likiwa na rangi ya mchanganyiko ya bluu na nyeupe, iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "MILK ATM" ikiashiria ni mashine itumikayo kwaajili ya uuzaji wa maziwa.

Mtu aliyesimama mbele ya mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lenye rangi mchanganyiko bluu na nyeupe, lililochapishwa maandishi yasomekayo "Maziwa ATM", ikiashiria ni mashine maalumu, itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekeyo "TASSMATT maziwa ATM", ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokovu iliyochapishwa picha mfano wa ng'ombe na maandishi yasomekayo "maziwa ATM". Ikiashiria ni mashine inayotumika kwa ajili uuza wa bidhaa za maziwa.

Mashine ya kielektroniki ya mfano wa jokofu yenye rangi ya bluu iliyochapishwa picha ya mfano wa nyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "maziwa ATM",ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mtu aliyevalia koti lenye rangi nyeupe akiwa amesimama pembeni ya mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng’ombe na maneno yasomekayo maziwa "ATM", Ikiashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfumo wa jokofu lenye rangi mchangayiko ya bluu na nyeupe iliyochapishwa picha ya mnyama mfano wa ng'ombe na maneno yasomekayo 'Maziwa ATM'. Ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki, mfano wa jokovu, imechapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "Maziwa ATM", kiashiria kwamba ni mashine maalum ya uuzaji wa maziwa.

Mashine za kieletroniki mfano wa majokofu yameegeshwa kwatika eneo la ndani, likiwa limechapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "maziwa ATM" ikiashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu ilioegeshwa eneo la nje ya chupa mfano wa duka iliyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe, na maneno yasomekayo "maziwa safi ATM", ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kieletroniki mfano wa jokovu lililochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "maziwa ATM maziwa safi ". Ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili uuzaji wa bidhaa za maziwa.

Eneo la nje ya chumba mfano wa duka lililochapishwa picha ya mnyama mfano wa ng'ombe na maneno yasomekayo "justina maziwa", ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo muda wote maziwa "ATM", ikiashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya uuzaji wa maziwa

Watu wawili walioshika vifaa vya kutengenezea bidhaa za samani katika eneo lililozungukwa na mbao, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile masofa, meza, kabati, na vitanda vilivyopangwa kwa ustadi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani, kama vile: masofa, meza na viti, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa mbalimbali za samani zilizopangwa kwa ustadi kama vile masofa, meza, viti na kabati ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Kitanda kikubwa kilichotengenezwa kwa mbao, kilichopakwa rangi ya kahawia, katika eneo la wazi lililozungukwa na bidhaa nyingine za samani, kama vile vitanda na meza, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililopangwa bidhaa mbalimbali thamani kama vile masofa na vitanda, ikiashiria ni eneo linalotumikalo kwa ajili ya huuzaji wa bidhaa za thamani.

Kitanda killlichotengenezwa kwa mbao, kilichopakwa rangi ya kahawia katika eneo la wazi lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani, kama vile vitanda vya aina tofautitofauti. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya utengenezaji na uandaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozunguka na bidhaa za samani za aina tofautitofauti kama vile masofa, meza na viti ikiashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani, kama vile; masofa, kabati, viti na meza, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile; meza, viti na masofa, vikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililopangwa kwa usadi bidhaa mbalimbali za samani kama vile masofa, viti na meza. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za samani za aina tofautitofauti, kama vile; masofa, meza na viti kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile: masofa, kabati na meza; ikiashiria ni eneo maalumu, litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani, kama vile: masofa, kitanda, viti na kabati, likiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile; viti, masofa na meza ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani.

Eneo la ndani limezungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile masofa, viti na meza ikiashiria ni eneo litumiwalo na wauzaji wa samani kwa ajili ya biashara hiyo.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao kwaajili ya kulia chakula na matumizi mengineyo iliyoegeshwa katika eneo la wazi lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile meza, viti ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbali mbali za samani kama vile masofa, meza na kabati, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalmbali za samani.

Eneo la ndani lililopangiliwa bidhaa mbalimbali za samani kama vile masofa na vitanda vyenye rangi tofautitofauti, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za samani kama vile masofa yenye rangi tofautitofauti, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani.

Eneo lililozungukwa na bidhaa mbalimbali za samani kama vile: viti, meza na masofa kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa mbalimbali zenye rangi tofauti tofauti. ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za samani za aina tofauti tofauti, kama vile masofa na vitanda.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za aina mbalimbali, zilizopangwa katika safu zilizonyooka, mfano viatu na mikanda, ikiashiria ni eneo la soko litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali kama vile mbogamboga za majani, mayai na matunda ya aina mbalimbali kuashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa tofautofauti.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa ustadi kama vile nafaka, vitunguu, tangawizi, na mizani ikiashiria ni eneo la soko litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali kama vile mapapai, kabichi nyanya na ndizi kuashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya huuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali kama vile; tangawizi, vitunguu maji, nyanya na mbogamboga za majani, ikiashiria kuwa ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mjumuiko wa watu na bidhaa mbalimbali kama vile; viazi, nafaka, nyanya na pilipili. Ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali kama vile ndizi, matikiti maji, maembe kuashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa.

Eneo la wazi lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, zilizohifadhiwa kwa ustadi likiashiria ni eneo la sokoni, litumikalo kwa ajili ya uuzaji, na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mjumuiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali kama vile nyanya, pilipili hoho na karoti zilizopangwa kwa ustadi kuashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Mtu aliye katika eneo la wazi lililozungukwa na bidhaa mbalimbali kama vile: pilipili hoho, vitunguu, nyanya na ndizi, vilivyopangwa kwa ustadi ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lililozungukwa na watu na bidhaa mbalimbali kamavile: mihogo, nyanya na ndizi kuashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa watu na bidhaa mbalimbali kama vile viatu, mikoba ya aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la wazi lenye mjumuiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali, kama vile: mananasi, maembe na ndizi; likiashiria ni eneo la sokoni litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Watu wawili wanakabidhiana mboga za majani katika eneo lililozungukwa na bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, ndizi, vifungashio na mbombamboga za majani ikiashiria ni eneo la sokoni, litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali zilizopangwa kwa ustadi kama vile: viatu na mikoba ya aina tofautitofauti ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, lenye bidhaa aina ya nguo za aina mbalimbali ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye bidhaa aina mbalimbali kama vile; nguo, viatu vyenye ukubwa tofauti tofauti. Ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, lenye bidhaa aina ya huduma tofauti tofauti na mabango yanayoonesha punguzo la bei, hadi asimilimia arobaini, kuashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya huzajia na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lilopangwa katika safu zilizonyooka na ni bidhaa aina ya nguo na mabango yaliyoonesha punguzo la bei hadi asilimia arobaini, ikiashiria ni eneo la maduka la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka lenye bidhaa aina ya nguo mbalimbali na mabango yanayoonyesha punguzo la bei hadi asilimia arobaini, ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka bidhaa za aina mbalimbali kama vile mabegi na nguo za aina tofautin tofauti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye bidhaa aina ya nguo ya aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka lenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile nguo na mwanasesere, ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye bidhaa aina ya nguo tofautitofauti, huku mabango ya bei yakiwa juu ya safu hizo, kuashiria ni eneo ya duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka, zenye bidhaa aina ya nguo za aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa, litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililogawanyishwa katika safu zilizonyooka zenye bidhaa aina ya viatu vyenye rangi tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za aina mbalimbali, kama viatu vya aina tofautitofauti na kofia, kuashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililogawanywa katika safu ziliyonyooka, bidhaa za aina mbalimbali kama vile chupa zilizohifadhi vinywaji mbalimbali, vyombo vya ndani. Ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo.

Mtu aliyesimama pembezoni mwa safu zilizonyooka, zilizohifadhi chupa mbalimbali za vinywaji ikiashiria ni eneo la ndani la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa hizo.

Eneo la ndani lenye safu zilizogwanyika zilizohifadhi bidhaa aina ya viatu vya aina tofautitofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa viatu mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa watu na bidhaa mbalimbali zilizopangwa katika safu zilizonyooka, kuashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali zilizopangwa kwa ustadi kama vile vitafuno vya aina tofauti tofauti ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la nje ya duka kubwa la kisasa lililopangwa katika safu zilizonyooka zilizohifadhi bidhaa za aina mbalimbali kama vile chupa zenye vinywaji vya aina tofauti tofauti.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizo nyooka lenye bidhaa za aina mbalimbali kama vile chupa zilizo hifadhi vinywaji tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.

Eneo la ndani lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye bidhaa aina ya vyombo mbali mbali vya nyumbani, ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbali mbali.

Eneo lenye mkusanyiko wa watu na bidhaa za aina mbalimbali zilizopangwa kwa ustadi, ikiashiria ni eneo la duka kubwa la kisasa litumikalo kwaajili ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa mbalimbali.